Mwanaume mmoja aliyepo ndani ya jengo maalumu la benki, ameshikilia fedha mkononi mwake tayari kwa ajili ya kumhudumia mteja; hii inaashiria utolewaji wa huduma za kibenki.

Kiganja cha mkono kinaonekana kikiwa kimeshika simu, huku kukiwa na tangazo la kibiashara ambalo ni tangazo la benki linalohamasisha utumiaji wa aina hiyo ya benki, hii inaashiria upatikanaji wa huduma mbalimbali za kibenki.

Katika sehemu ya baa kuna vinywaji mbalimbali moto kama vile bia na mwanamke mmoja amekaa pembeni akinywa kinywaji chake kilichopo kwenye glasi juu ya meza. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa vinywaji baa.

Mhudumu wa kiume aliyevalia mavazi yenye rangi nyeusi na nyekundu anamimina kinywaji mojawapo katika glasi tayari kumuhudumia mteja. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za vinywaji katika sehemu za baa.

Magari mawili mapya yapo katika ukumbi maalumu wa maonyesho ya kuuzia magari, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa magari.

Katika ukumi wa kuegesha magari yanayouzwa, kuna wanaume wawili huku mmoja akiwa ameshika ufunguo wa gari ambaye amekwisha kuinunua, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa magari.

Katika eneo la maegesho ya magari mapya kuna gari lenye rangi nyeupe limeegeshwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa magari.

Kijana mmoja wa kiume amesimama katika duka la maziwa, akisubiria wateja kuja kununua. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Katika eneo la wazi kuna kibanda maalumu cha kuuzia maziwa ya ng'ombe, na kijana amesimama dirishani hapo akinunua maziwa hii inaashiria utolewaji wa huduma ya maziwa dukani.

Katika eneo la wazi, kuna kibanda kimoja cha kuuzia maziwa. Kibanda hicho kimechorwa picha mbalimbali zikiwa zinaonesha maziwa. Hii inaashiria utoaji wa huduma ya maziwa.

Wanawake wawili wako ndani ya duka wakiwa wanachagua bidhaa mbalimbali za maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa maziwa dukani.

Ndani ya duka kubwa la vyakula tofauti tofauti kuna kibanda kimoja cha "Milky ATM" ambacho ni maalum kwa ajili ya uuzaji wa maziwa. Kimechorwa picha za ng'ombe wa maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma mbalimbali za vyakula madukani.

Kijana mmoja wa kike anayeuza kibanda cha maziwa, amesimama kibandani hapo huku akiwa ameshika mlango, tayari kwa ajili ya kusubiria wateja. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya ununuaji wa maziwa.

Ndani ya chumba kimoja kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa ambacho kimechorwa picha mbalimbali za maziwa, kifaa hiki kina mahali pakuwekea hela pamoja na mahali pakutiririshia maziwa kulingana na kiasi cha hela kilichotolewa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Ndani ya jengo kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa, kifaa hiki kina sehemu maalumu pa kuwekea hela pamoja na mahali pa kutiririshia maziwa kulingana na kiasi cha hela kilichowekwa, hii inaashiria utoalewaji wa huduma ya bidhaa ya maziwa.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya kibanda cha kuuzia maziwa pamoja na bidhaa zinazotengenezwa kwa kutumia maziwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya bidhaa za maziwa.

Katika eneo la wazi kuna kibanda ambacho kimeandikwa maandishi yanayoelekeza ni sehemu ya uuzaji wa maziwa na mwanamke mmoja yumo ndani humo akiuza maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji maziwa hayo.

Ndani ya jengo moja, kuna kifaa cha kuuzia maziwa ambacho kimechorwa picha ya ng'ombe wa maziwa. Kifaa hiki kimeandikwa "Milk ATM".Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mwanaume mmoja amesimama katika kifaa cha kuuzia maziwa, anakibonyeza huku akiwa amekinga glasi katika bomba la kutiririshia maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Seti moja ya makochi yenye rangi nyeusi pamoja na meza yake zimepangwa katika kibanda ambacho, ni maalumu kwa ajili ya kuuzia samani mbalimbali za majumbani. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa samani.

Katika eneo la wazi kuna samani mbalimbali za majumbani zimetengenezwa. Samani hizo ni kama vile masofa, makabati pamoja na meza. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya utengenezaji wa samani za majumbani.

Ndani ya chumba maalumu cha kuweka thamani ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa kuna vitanda viwili, huku kitanda kimoja kikiwa kimewekwa godoro, hii inaashiria utolewaji wa huduma za uuzaji wa thamani.

Ndani ya chumba maalumu cha kutunza samani mbalimbali za nyumbani zilizokwisha kutengenezwa, kuna masofa pamoja na meza ambazo zipo tayari kwaajili ya kuuzwa, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya utengenezaji samani.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na vyuma imemalizika na inatangazwa kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji wa samani mbali mbali.

Ndani ya ukumbi maalumu wa kuhifadhia samani mbalimbali, ambazo mtayari kwa ajili ya kuuzwa kuna masofa, meza na makabati ambayo yapo tayari kwa kuuzwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa samani.

Katika eneo la wazi kuna wanaume wawili ambao wameshika vifaa wanatengeneza mbao, hii inaashiria uchelewaji wa huduma za utengenezaji wa sanamu za majumbani.

Katika eneo la wazi, kuna samani za vitanda ambavyo vimetengenezwa vikiwa vimenakshiwa rangi tofauti tofauti. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa samani za majumbani.

Katika eneo la mapokezi kuna mwanamke mmoja amesimama akisubiria wateja, huku pembeni kukiwa na viti pamoja na meza kwa ajili ya kukaa wateja wakiwa wanasubiria huduma hii inaashiria utolewaji wa huduma za hotelini.

Katika ukumbi mkubwa uliopambwa vizuri kuna wanaume na wanawake waliosimama huku wengine wamekaa. Juu ya meza kuna glasi pamoja na sahani kwa ajili ya vyakula. Hii inaashiria utolewaji wa huduma hotelini.

Ndani ya chumba kikubwa kilichopambwa vizuri, kuna sehemu mbalimbali sehemu ya kupumzikia pamoja na sehemu ya kulia chakula. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za hotelini.

Ndani ya soko kubwa na la kisasa, wauzaji wamesimama huku kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake ya bidhaa anayouza na wanunuzi wanapita kuangalia bidhaa hizo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa bidhaa madukani.

Katika eneo la wazi kuna soko la uuzaji wa nyanya ambapo wanawake wamepangilia nyanya zao kwenye meza, hii inaashiria utolewaji wa huduma za sokoni.

Ndani ya soko la vyakula mwanamke mmoja yupo na shughuli za kutengeneza bidhaa zake vizuri ambazo ni nyanya. Hii inaashiria ni utolewaji wa huduma ya uuzaji wa vyakula sokoni.

Katika eneo la wazi kuna wanawake watu wazima ambao wamepangilia bidhaa zao mbalimbali kwa ajili ya kuuza. Kuna nyanya, vitunguu, viazi pamoja na viungo vya mboga mboga. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za vyakula sokoni.

Ndani ya soko la vyakula kuna wanawake ambao wanauza bidhaa bidhaa mbalimbali kama vvile nyanya, vitunguu, karoti na viungo mbalimbali vya mboga. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya bidhaa za vyakula sokoni.

Mtu mmoja akiwa katika sehemu ya kutolea hela iliyobandikwa kwa mabango yaliyoandikwa Mpessa anabonyeza simu yake tayari kwa ajili ya kutoa hela. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za kifedha.

Katika ukurasa wa simu uliofunguliwa unaonyesha hatua mbalimbali za kufanya malipo flani. Inaonyesha namna mbili za kufanya malipo, kuna kulipa kwa kadi au kulipa kwa m-pesa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma za kifedha ndani ya simu.

Katika eneo la wazi kuna nyumba kubwa ambayo imebandikwa bango linaloonyesha nyumba hiyo inauzwa, bango hilo pia lina namba za simu kwa ajili ya kumpigia muuzaji hii inaashiria utolewaji wa huduma ya bidhaa zisizo hamishika.

Nyuma kubwa aina ya gjorofa iliyonakshiwa kwa rangi tofautitofauti, katika geti lake kuna bango ambalo linaonesha nyumba hio inauzwa pamoja na namba za simu. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya mali zisizo hamishika.

Ndani ya duka kubwa kuna vifaa mbalimbali vya urembo wa wanawake vinavyouzwa, vifaa hivyo ni pamoja na mikoba , mabanio ya nywele pamoja na hereni hii inaashiriwa utolewaji wa huduma za dukani.

Ndani ya duka kubwa la nguo, kuna nguo zenye rangi tofauti tofauti ambazo zimetundika tayari kwa ajili ya kuuzwa, na pembeni yake kuna watu mbalimbali ambao wanatembea wakienda dukani humo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya duka.

Wanaume na wanawake wapo ndani ya duka wakinunua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya kila siku ya nyumbani. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma za bidhaa mbalimbali madukani.

Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kwa ajili ya urembo zinauzwa, bidhaa hizo ni kama vile cheni, kofia, miwani pamoja na viatu. Hii ina utolewaji wa huduma za vifaa vya kike katika maduka.

Ndani ya chumba kimoja kuna viatu vyenye rangi tofautitofauti ambavyo vimepangiliwa kwenye shelfu. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa viatu dukani.

Ndani ya duka kubwa kuna bidhaa mbalimbali za nguo za jinsia ya kiume zimetundikwa, huku nyingine zikiwa kwenye makabati. Nguo hizo ni pamoja na suti na mashati pamoja na suruali, hii inaashiria utolewaji wa huduma za uuzaji wa bidhaa mbalimbali madukani.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa la nguo za wanaume, kuna nguo mbalimbali ambazo zimepangiliwa kwenye makaba pamoja na mashelfu. Kuna makoti ya suti, mashati pamoja na bidhaa nyinginezo. Hii inaashiria utolewaji wa huduma wa bidhaa hizo madukani.

Ndani ya duka kubwa la viatu kuna raba zenye rangi tofauti tofauti ambazo zinauzwa humo, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji wa viatu madukani.

Ndani ya duka kubwa kuna bidhaa mbalimbali za vyakula, ambazo zimepangiliwa vizuri katika mashelfu, bishaa hizo ni maalumu kwa ajili ya wanunuzi waingiamo humo, hii inaashiria utolewaji wa huduma za bidhaa mbalimbali madukani.

Ndani ya duka la bidhaa za vyakula kuna mikate ambayo imepangiliwa katika shelfu na mmoja ananunua mikate hiyo, hii inaashiria utolewaji wa huduma katika duka maalumu la vyakula.

Mwanamke mmoja aliyevalia tisheti nyekundu yupo ndani ya duka kubwa huku akiwa ameshika toroli mkononi mwake la kuwekea bidhaa mbalimbali wakati anachagua bidhaa zake, hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji bidhaa madukani.

Ndani ya duka kubwa la vinywaji kuna vinywaji mbalimbali ambavyo vimepangiliwa kwenye friji, vinywaji hivyo ni pamoja na vinywaji baridi na vinywaji moto. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya vinywaji madukani.